Hii ni ngombe ambayo inakamuliwa ana mkulima , mkulima huyu amekaa chini amevaa kofia na pia akona shati ,ngombe hizi imefungwa na pia anatumia mikono yake kukamua, pia kwa majagi anatumia kuweka maziwa na mahali hapo ngombe amefungulia.

Hapa kuna mtu ambaye anabeba ndizi, kuna ndizi nyingi sana kwa imeekwa chini mama ambaye ako hapo ndani, karibu na hapo kuna gari aina ya probox , ndio wanatoa ndizi imetoka shambani imeletwa hapa sokoni hapa ndio watu huja kununua hizi ndizi na mtu wa biashara hapa anapata faida, mtu mkulima.

Hii ni ndizi, ndizi inakaa safi na ukikula unapata afya nzuri sana hizi ndizi huwa pia zinaezakua kwa chakula na pia unaezasaga ukunywe ikiwa maji huwa zinatoka kutoka shambani na wakulima ndio tunaletanga.

Ni watu wawili, mwanaume mmoja na mama mmoja. Huyu mama ameshika kitu akiwa na huyu mwanaume, anamwaga maziwa kwa mahali, anasaga maziwa, anatoa uchafu. Hizi maziwa zimetoka kwa ng'ombe na vilevile hao ni wakulima. Hizo ng'ombe maziwa zake zinapelekwa sokoni na hao wakulima wanapata pesa.

Hapa kuna watu wametokea, watu hao wako kwa duka, duka ya maziwa. Wote wamekuja hapa wakitaka kuchukua maziwa, maziwa ya ngombe. Kwa vile mwenye hiyo duka ako ndani, anawahudumia hawa watu.

Mama ambaye amesimama katikati ya shamba na karibu na yeye kuna ndizi mingi sana zimemea na zimeleta matunda zake. Ikiwa huyu mama amevaa nguo ya rangi nyekundu na pia amevaa kofia. Hizi ndizi zinakaa bado hazijaiva lakini zikikaa kidogo pia zinaiva na pia zinaeza kuliwa.

Hii ni ndizi. Ndizi hizi zinawekwa kwa juu ya kila mahali moja. Kuna mtu ambaye analeta ndizi akiweka huko juu. Ndizi hizi bado hazijaiva kwa vile rangi yao inaonyesha kuwa hazijaiva. Lakini zikipelekwa sokoni ama zikikaa masiku kidogo huwa zinaiva na pia zinaeza kuliwa.

Hapa ni shambani, kuna miti mikubwa mikubwa karibu na nyuma yao, kuonyesha hapa kuna mama ambaye ako na kofia amevaa, na pia kuna ng'ombe, amekwa katikati ya mjengo ya mabati. Halafu huyo ng'ombe anataka kusaidiwa kama vile, kuua vidudu juu yake, hata kupewa dawa.

Hii ni shamba, shamba hii ni kubwa sana na pia ni shamba ambayo imepandwa ndizi. Ndizi hizi ni kidogo ni kama zimekaa mwezi moja ama miezi mbili lakini zikiwa kubwa ndizi hizi zinaleta matunda yake, zinaezaliwa. Na pia mashamba ya hawa watu wenye watapata pesa.

Shamba, hii ni shamba ya mtu lakini bado ni shamba kidogo sana, haijakuwa kubwa, miti kubwa haipatikani. Na vile hizi miti ni ndizi, ziko katika kupandwa, na vile inaonekana, iko na maji na vile vile iko na uhai vizuri sana.

Hizi ni ng'ombe, ng'ombe hizi ziko na rangi tofauti kama vile kuna rangi nyekundu, kuna rangi nyeusi, nyeupe na kadhalika. Ng'ombe hizi zinakula uchafu. Uchafu iko hapo, ni ng'ombe ambao zinakaa hapo mjini. Haina mahali ya kwenda, watu wao huacha ili wazurure hapa. Zinakula kila aina ya chakula kama vile hata wanakula viatu.

Hii ni nyumba, karibu na hii nyumba kuna shamba, mtu ambaye amepanda shamba karibu na nyumba yake kuna shamba hii ambaye ina miti kama ndizi ambaye imekua kubwa kubwa na mimea mingi sana kama vile kuna nyasi na kadhalika.

Hii ni maziwa ambayo zimesagwa na hii mashini kubwa, kwanza zilikuwa maziwa ya kukunywa ikiwa maji na sahii imekuwa ya kukoroga. Zinapelekwa ziko panapatikana katika maduka na vile mahali mingi sana, na hizi watu huwa wanapata faida,

Hapa kuna mkulima ambaye ako shambani yake kwa vile hapa inaonekana anashika mahindi kwa mkono. Pia huyu mkulima amevaa kofia. Katikati hapo pia nyuma yake kuna mmea aina tofauti. Mahindi hizi zikipelekwa sokoni huyu mkulima anapata pesa.

Hawa wakina mama ambao wanachota maziwa kwa mabesheni kidogo, wamama hawa pia wamevaa scarf kwa kichwa, wawili wamekaa chini na wawili wamesimama, wanasaga maziwa, maziwa haya ni maziwa lala ambayo yanaweza kunywiwa.

Mama ambaye amekaa chini anatoa maganda mahindi, mahindi anaziweka mahali nyuma yake kuna miti mingi sana kama vile miti ya ndizi na miti ya mahindi. Hizi mahindi anazipeleka sokoni na pia ni mahindi ya kukula anawezakua anapika mahindi hizi.

Hii ni gari kubwa lori la maji linaingia nyumbani ,karibu na hapo kuna mtu wa bodaboda ambaye ameeka matanki mbili kubwa kwa nyuma anabeba anafungafunga, haya ni maziwa. Maziwa haya yanapelekwa sokoni kwa hiyo gari inakuja inachukua maziwa na inapeleka kampuni kubwa kubwa kama vile brookside .

Hizi ni ngamia. Ngamia hizi zimewekwa mahali zinakula nyasi. Kuna mtu amabaye ni mkulima ako ndani hapa anapatia chakula na maji kila mara. Ngamia hizi pia huwa faida yake zinapatikana maji maziwa na maziwa haya huwa inasaidia wakulima.

Kuna ndizi nyingi sana hapa. Kuna mtu lakini uko mbali kuna watu wengi. Hizi ndizi bado hazijaiva, zimetoka shambani na zinataka kubebwa au kusafirishwa nchi ya nje, mahali.

Huyu ni mkulima ambaye amekaa chini, anatumia ndoo. Ako na ng'ombe hapa. Ng'ombe yake imesimama. Anakamua akitumia mkono yake na maziwa zikenda kwa hizo ndoo. Maziwa yamejazika kwa ndoo na pia ng'ombe inakula ikiangalia hivi.

Hii ni mti ya ndizi shamba hii imemea ndizi nyingi sana, hii ndizi inakaa bado haijaiva lakini ikikaa kiasi inakatwa na inapelekwa sokoni na mkulima ambaye amepanda hii ndizi anapata pesa faida kutoka hii ndizi.

Hapo ni shambani. Shambani hilo kuna aina yoyote ya mmea kama vile kuna nyasi na pia kuna ndizi. Nyuma ya hii, mti mmoja ya ndizi imeleta matunda. Hii ni kibawa sana bado hakijakuwa kubwa

Mama ambaye amevaa fulana ya rangi ya nyeusi na suruali ya rangi nyeusi, amekaa katika kati katika shamba, karibu na yeye kuna mti ya ndizi, hio mti ikikuwa kubwa inaleta ndizi, na inakulwa.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu amevaa tanki ya vidudu kwa mgongo yake, pia huyu mkulima anamnyunyizia hizo dawa kwa ng'ombe yake. Hizi ng'ombe zikipatiwa hizo madawa kama kunyunyizia ugonjwa huwa zinaenda kama vile wadudu ambao wanaleta ugonjwa zinakufa.

Mtu ambaye amevaa nguo ya rangi ya nyeupe anaweka maziwa kwa sufuria kubwa. Nyuma yake kuna mtu ambaye anampatia hizo maziwa. Hizi maziwa hizi ziko kwa jugi. Zimetoka huko mahali ya mashamba ambao ng'ombe ndio zinakamuliwa kutoka hii maziwa.

Hapa ni shamba. Shamba hii ni shamba ki, kubwa sana. Kuna mimea aina tofauti, saa hii hapa kuna nyasi kubwa, mrefu mrefu, pia kuna miti ya ndizi ambayo bado ni kidogo, bado haijakuwa kubwa. Miti hizi zikikuwa kubwa za ndizi zinaleta ndizi na pia hizo ndizi zinaliwa.

Hizi ni mahindi choma na hizi hua ni mahindi yenye imetoka huko shambani imepaliliwa hiyo maganda yake imewekwa juu ya moto juu yanakaa kwa mtoto juu yake zinaiva, kuna watu ambayo wanapeleka hizi kwa sokoni kunua, ni tamu sana ukikula.

Huu ni ndizi. Ndizi ambao ametolewa maganda yake. Maganda yake, hii ndizi bado haijaiva na pia kuna mtu ambaye ameshika na mkono yake ni mwafrika. Kama vile nyuma ya hiyo ndizi kuna ndizi zingine. Mtu hawezi kula ndizi ambayo bado haijaiva lakini anaweza pika.

Ndizi. Hizi ndizi ni ndizi mbichi. Bado hazijaiva. Ziko shambani. Zimekatwa katwa zimewekwa mahali. Magari kubwa yanakuja, kama vile lori, yanabeba hizi ndizi yanapeleka sokoni. Wafanya biashara wanachukua hizi ndizi na mkulima anapata faida.

Uji ambaye amewekwa maziwa. Kuna watu wanakunywa wanatumia vijiko. Vijiko ambayo imetegenzwa kutoka mti. Uji ni vizuri sana aina ya chakula ambayo inamfanya mtu ashibe haraka.

Kuna mtu ambaye anamwaga maziwa kwa mahali, maziwa anasiaga. Huyu mtu anatabasamu yeye ni mfanyi biashara ama yeye ni mkulima wakati ako asubuhi asubuhi na kwa anga kuna mawingu.

Kuna ngombe hapa , ngombe hizi zinakula nyasi , mwenyewe hayuko lakini zimeletewa nyasi ,Kama vile hizi ngombe zikishiba zinapelekwa malishoni zinalishwa huko na zinakunywa maji alafu baadaye zinakamuliwa , zikona maziwa nyingi sana .

Hapa ni sokoni. Hii sokoni ni soko kubwa sana, kuna matunda aina tofauti kuna mboga, kuna vitu mingi kama vile sai kuna ndizi ambozo ni aina tofauti moja yenye imeiva na zingine bado hazijaivaa, kuna nyanya, kuna kitunguu, kuna maembe, kuna ndimu na pia kuna vitu mingi sana.

Hapa ni sokoni, sokoni ya ndizi. Watu wengi wametokea hapa, wengine wameeka ndizi hapa mahali karibu na njia. Inaonyesha hapa watu ni kungonjea watu au wakuje kuchukua ndizi.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu anaficha ndizi yake akitumia karatasi. Hiyo karatasi inamsaidia mkulima hiyo ndizi yake ikuwe imeiva haraka, sahii ni mbichi kwa vilevile ni muhimu kutumia karatasi wakati ndizi yako ni mbichi.

Kuna ng'ombe wawili. Ng'ombe hawa pamoja amefugwa mguu na pia kuna kwa ziwa yake ni ng'ombe imefunguliwa vifaa ambao vinatumia kutoa maziwa kwa hawa ng'ombe. Inasaidia mtu au asikuwe na shughuli nyingi kutoa maziwa kwa ng'ombe.

Huyu ni mama ,mama wa mkulima, huyu mama ameshika ndizi ikiwa kwa mtini bado. Ni ndizi ambaye ijaiva kwa sababu rangi yake ni rangi ya majani. Hii ndizi ikiletwa sokoni huu mama anapata pesa.

Hapa kuna aina tofauti tofauti ya ndizi. Zingine zinakaa zimeiva na zingine bado hazijaiva. Ndizi hayo, yengine yamewekwa kwa kreti, yamewekwa, yanakaa kama kuchukuliwa. Ndizi ukikula unashiba. Ni aina moja nzuri ya chakula.

Hapa ni shambani. Shambani humu ni mahali ambazo tunapata vitu tunakula kama vile ndizi. Ndizi sai imepandwa apa iko ndogondogo lakini bado haijakuwa kubwa, ikikuwa kubwa mkulima ambaye haendi shamba yake analeta sokoni anafaidika.

Mtu ambaye ameshika mahindi imeharibika, mahindi hiyo inakaa kama ugonjwa umeingia ndani yao. Hizi mahindi zingine zinakaa zimekauka lakini zikisagwa zinakua unga wa ugali. Ugali ni mzuri sana kukula.

Hii ni nyasi. Nyasi ambayo imekauka, imewekwa mahali. Hizi na nyasi inayosaidia wakulima wakati wa ukame, wakati ambao shamba yao haina nyasi kwa vile inawasaidia kuwapatia chakula hawayani zao kama vile ng'ombe na zingine kama mbuzi.

Hapa ni shambani. Ni shambani inakaa kama moto ndio umetokea kwa sababu hapa mahindi imechomeka. Mahindi hizi zikikuwa kubwa zikiiva upelekwa sokoni na wakulima hupata pesa.

Hii ni ndizi, ndizi iko bado kwa shambani haijaiva, iko kwa mti yake. Hii ndizi huwa zinafungwa na karatasi halafu inawekwa mahali kwa wiki moja. Baada hio inakuwa ameiva na inaweza kuliwa. Pia anaweza peleka sokoni kuuza.

Ndizi, ndizi ambayo hajaiva haiwezi liwa. Kuna watu wengi kama vile naona kuna mama ambaye ameinama akichukua ndizi akibeba. Pia karibu na yeye kuna basketi. Hii ndizi imetoka shamba.

Ng'ombe. Hizi ng'ombe zinalishwa vizuri. Ziko na afya, zinakaa kama ziko na afya. Ng'ombe hizi, mkulima akipatia ng'ombe yake chakula vizuri, inamletea maziwa, inamletea kila kitu yenye anataka na inaweza kuwa ni riziki yake.

Huu ni ndizi, hii ndizi inakaa kama ni ndizi imeharibika, kwa sababu rangi yake si rangi ya ndizi ambaye haijaharibika, kwa vile, ni kama imeishi kwa moto ama ni ugonjwa umemfanya hivi.

Hizi ni ng'ombe, ng'ombe hizi huwa zinaitwa dairy . Mkulima huwa zinafuga hizi ng'ombe kuwa wanapata maziwa, nyama na pia hiyo maziwa wanapeleka sokoni wanapata pesa. Hizi ng'ombe hua zinakula nyasi nyingi na maji mingi sana.

Hii ni mti ya ndizi. Kwa hii ndizi imewekwa karatasi. Karatasi haya inamfanya hii ndizi ikue kwa haraka na ikuwe imeiva haraka kwa vile vile hizi ndizi ikuwe inakuliwa haraka haraka.

Huyu ni mkulima, mkulima anatoa maziwa kwa ng'ombe yake akiwa anatumia ndoo katikati ya miguu yake. Maziwa yanammsaidia mkulima apeleke sokoni apate pesa na afanye biashara.

Kulima .Mkulima huyu ameshika ndizi, kuna ako shambani, na pia hii shamba imemea ndizi mingi sana. Mkulima huyu ambaye ni kijana mrefu ,akona ndizi kwa mkono ndizi bado iko kwa mtini na bado hijakatwa.

Hii ni ng'ombe imesimama na kula nyasi, pia nyuma yake kuna ng'ombe zingine, inaonyesha hapa kuna vifaa, hivi vifaa ambao hutumiwa kutoa maziwa kwa michichi ama kukamua, kwa vile hii ni vizuri kwa sababu ata hawachoki kutumia hii, na rahisi lakini ni pesa mingi.

Huyu ni mkulima ambaye amevaa jaketi, jinsi na helmeti , anawaga maziwa kwa ndoo na hizi maziwa anazipeleka sokoni ama kwa hii maziwa iko kwa gari zikimaliza huwa zinaenda sokoni na anapata pesa mkulima.

Mkulima ambaye amevaa kofia ambaye ni kijana pia ameshika ndizi, karibu na yake ni mti kubwa ambaye ni mti ya ndizi hizi ndizi zinakaa zimeiva, zikipelekwa sokoni mkulima huyu anapata pesa yake.

Hapa ni shambani. Shambani hapa inaonekana kuna nyasi imemea na mimea mingine mingi imekuwa kwa vile kuna miti za ndizi ambayo bado zingine ni ndogo na zingine ziko katikati ya umri lakini bado hazijakuwa sana.

Hapo kuna ndizi, hii ndizi imekatwa imekwa chini lakini bado iko kwa shamba. Hii ndizi ikichukuliwa na huyu mkulima na apeleke sokoni anunue kila ndizi pesa anapata pesa mingi sana .Na anaweza panda ndizi ingine mingi na apate faida mingi sana.

Hii ni maziwa imewekwa kwa bakuli. Maziwa hii ni maziwa lala ambao ni kama zimelala usiku moja, mbili ama tatu. Hizi maziwa ikiwekwa sukari na kuwa tamu na ikiwekwa kwa friji inakua tamu na kunywa.

Hizi ni ndizi ndizi hizi zimetoka shambani zimeegeshwa hapa hizi ndizi ni rangi ya manjano bado haijaiva lakini ikikaa Kwa siku moja au wiki moja hizi ndizi zitakua zinakuliwa vizuri sana

Huu ni mtu ambaye ameshika , mmea ndizi .Huyu mtu amevaa, kwa mkono yake saa pia kwa hii mmea ina shimo shimo , inaonyeaha kuwa vitu ama ugonjwa umemvamia hii mmea .Mmea ya ndizi pia .

Ng'ombe ambaye amefungwafungwa kwa mahali hiyo ni vifaa, ni mashine imewekwa kwa matiti yake na inatoa maziwa, maziwa zikienda hapo kwa jangi kubwa. Hii imetoka siku hizi kwa sababu kitambo watu walikuwa wanatumia mkono yao kutoa maziwa kutoka ng'ombe.

Huu ni aina ya matunda inayoitwa ndizi ni kama hii nizii bado iko kwa mti yake lakini imekatwa. Hii ndizi inakaa kama ndizi ambayo imeiva na kila mtu anaeza kula. Hii ndizi inaeza kulwa kwa chakula kama vile biriani.

Hizi ni ng'ombe ,ng'ombe hizi zinakula nyasi na mkulima ako pande hiyo ingine akiwa anangalia hivi. Mkulima amevaa buti ambaye inamfanya asikange chafu vile vile.Ng'ombe hizi zinakaa zinakula nyasi pekee na mkulima anamletea nyasi mingi.

Huyu ni mkulima. Mkulima huyu anatangaza ndizi yake vile iko poa. Hii ndizi yake ni refu refu na ni vizuri. Ndizi bado haijaiva lakini. Mkulima anatabasamu ambaye anaweza pata pesa akiuza hizi ndizi.

Ndizi mbili imeekwa mahali. Moja ya ndizi iko sawa lakini ingine inakaa ikona shida mahali. Hizi ndizi zinakaa zimeiva, zinaeza kuliwa kwa chakula au zinaeza kuliwa ikiwa hivyo.

Hii ni ndizi. Ndizi hizi zimewekwa mahali. Ni ndizi ambazo bado hazijaiva kwasababu rangi yake ni rangi bado haijaiva. Hizi huwa zinapelekwa sokoni na pia mkulima anapata pesa mingi sana.

Hizi ni ng'ombe. Ng'ombe hizi zimewekwa hapa na mkulima. Huyu mkulima anawalisha hii ng'ombe kila siku kwa vile anawapea maji, nyasi na kadhalika. Hizi ng'ombe pia zinaleta maziwa mingi, zinaleta faida kwa ukulima.

Huyu ni mama , mama huyu ameshikilia ndizi ako shambani ,Yeye ni mkulima , ndizi hizi zimekatwa sai sai kutoka mti .Zinaka bado hazijaiva kwa sababu rangi yao ni rangi bado haijaiva . Mama huyu anatabasamu akiangalia huku juu.

Inaonyesha ng'ombe wawili wametokea kutoka viua wadudu. Zilikua zimezamishwa ndani ya viua vya wadudu kwa sababu inaeza ua wadudu kama vile inaeza ua yenye zinakula ndamu ya ng'ombe.

Mama ambaye amebeba mtoto kwa mgongo kuna mama mwingine ambaye ameshika panga anakata ndizi na mama mwengine nyuma zao, ndizi wanataka kuchukua wanataka kukata kutoka kwa miti, wanataka kukula, ndizi ni mzuri sana kukula.

Hapa ni shamba shamba hii ni shamba ambayo imepandwa ndizi ndizi hizi ni kidogo haijamea kubwa sana, lakini ikimea kubwa inaleta matunda yake ambayo ni ndizi na hua zinakulwa na binadamu na pia inapelekwa sokoni kuuzwa.

Hapa ni mkulima anatumia ndoo kuweka maziwa ya ng'ombe. Ng'ombe imesimama tu ikiangalia hapa mbele. Mahali nyuma yao kuna miti kubwa. Hii mahali inakaa kama ni Garissa ama Wajir.

Ng'ombe wawili ambao ni ng'ombe wa kuleta maziwa. Hizi ng'ombe zime, mmoja amekaa chini na mmoja amelala labda amekaa kama amekufa. Kwa sababu unaweza kuwa hajapata maji, ni ukame imemmfanyia hivyo, chakula imeisha.

Mama ambaye amevaa fulana ya rangi ya nyeusi ako shambani. Karibu na huyo mama kuna mimea ya ndizi imemea. Hii ndizi bado hazijaleta matunda yake. Lakini kiasi ikikuwa inaleta matunda yake.

Huyu ni mkulima mwanamke ambaye anakamua ngo'mbe yake. Ako na kofia amevaa. Hizi ngo'mbe zi huwa zinaleta maziwa mingi sana na wakulima wanapata faida. Ngo'mbe ni mnyama mzuri kwa vile inakusaidia kufanya kupata pesa na vile inakusaidia kupata nyama.

Hapa kuna mama amesimama ako mahali , mbele yake kuna ndizi. Ndizi hizi zinakaa vbaya vibaya lakini zinaeza kuliwa lakini zimeivaa. Hapo ni sokoni kwa vile watu wanatembea pia nyuma yake kuna watu wengi inaonyesha mtu amesimama hapa akiwa anashika kitu.

Hapa kuna watu wengi wamekuja wanapatiwa chakula, chakula ambayo iko kwa sahani kubwa inawekwa. Chakula inatoka kwa sufuria, watu wengi wamekuja hapa wakiwa wamepiga foleni kila mtu anachukua chakula yake.